Picha inaonyesha wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mechi. Wachezaji wawili wakiwa wamevalia jezi za manjano na nyeusi, huku mwingine akiwa amevalia jezi ya kijani. Kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja, wakisikia mchezo. Mabango kwenye nembo za wadhamini kama Sport Pesa na Betika yanaonekana chini ya uwanja. Inaonekana ni mechi ya ligi kuu ya soka.

Picha hii inaonyesha mchezo wa mpira wa kikapu ukichezwa ndani ya ukumbi. Mchezaji wa kike mwenye jezi ya bluu na namba kumi na tano anaonekana akiruka juu kutaka kupiga mpira kuelekea kikapu. Mpinzani wake mwenye jezi nyekundu yuko karibu naye akijaribu kumzuia. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma wakifurahia mchezo.

Picha hii inaonyesha mtu akiweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchukua alama za vidole pengine kwa ajili usajili ama utambuzi nyuma yake kuna ofisaa mwengine ameketi kwenye kompyuta akionekana kusimamia mchakato huo upande wa kulia kuna kifaa cha kamera ikionyesha picha pia zinachukuliwa mazingira yanaashiria kua ni ofisi au kituo cha huduma za umma